Pipa la taka lililojaa kupita kiasi, hata taka nyingine za chupa zimeanguka chini. Hii inaonyesha usimamizi duni wa taka, ambayo inapelekea kuhatarisha hali za kiafya.